Gari la rangi ya blue liko mbele, ikiwa limeegeshwa karibu na jingine la rangi ya machungwa. Nyuma yake kuna magari mengine yamepangwa ndani ya jengo la kuegesha. Dirisha kubwa la nguzo nyeupe zinaonekana zikitoa mwanga ndani ya sehemu hiyo.

Picha inaonyesha bima ya ajali binafsi kutoka AMACO , inasema ajali inaweza kutoka wakati wowote lakini bima hii inakusaidia usikumbwe na mzigo wa gharama wakati wa kupona.

Picha inayoonyesha sehemu ya soko la mitaani ambapo bidhaa za mikono kama mik, mikufu, shanga, mikufu na mapambo mbali mbali inauzwa.

Picha inayoonyesha pesa za Kenya zikiwa juu ya meza, ni noti za mia mbili, mia tano, moja, sasa hizi zinawezakua zimetayarishwa kwa matumizi au malipo fulani.

Picha inayoonyesha mtu akishika mzigo wa noti mingi za Kenya zote ni noti za elfu moja. Inaonekana nikama pesa nyingi zimeandaliwa kwa ajili ya malipo au biashara.

Picha inaonyesha eneo kubwa lenye magari mengi yaliyopakiwa kwa mpangilio mzuri. Magari ni ya aina na rangi tofauti. Mengi yakiwa mapya yaliyotumika kidogo. Mahali hapa wanaweza kuwa wanadili au kiwanda cha uuzaji wa magari.